Mtaalamu wa maabara au maabara akiwa kwenye mazingira ya kitaalamu akiwa amevaa koti jeupe la maabara na kofia ya usafi kichwani, anaonekana akimiminia kiyowevu kutoka chupa maalum hadi kwenye kikombe cha kupimia hapo inaonekana tayari kuwa hiyo.

Mazingira ya kijiji yenye mimea mingi ya kijani hasa miti ya migomba. Migomba ya ndizi iliyoota kwa wingi katika sehemu ya picha kuna kupanda cha shamba ndani ya msitu mdogo.

Shamba ya ndizi ambayo inapatiwa maji ama inakaa imejengwa vizuri ama imepangwa kwa laini na hiyo ndizi inakaa na imepandwa ingine na kuna ndizi ambayo kidogokidogo sahii ndio inamea.

Eneo la shamba lenye mimea ya migomba. katika picha kuna mche wa mgomba ambao umeota kwenye udongo mwekundu. Mimea kuna majani yaliyo kauka mambua ya ndizi mpaka plastiki.

Watu wawili wakiwa katika shughuli ya kupanda mti wa ndizi kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Mmoja wao aliyevaa shati la kijani inaonekana kuwa ameshikilia au kuimarisha mchi na mgoma huku mwingine akiwa karibu anachangia katika shughuli hiyo. Katika mandhari nyuma kuna mimea inamea.

Inaonyesha soko lenye mzigo mkubwa wa ndizi mbichi zilizopangwa kwa wingi katika mafungo, ndizi hizo zinaonekana kuwa bado changa zikiwa na rangi za kijani kibichi ishara kuwa bado hazijaiva, mandhari haya ya nyuma yanaonyesha watu wachache wakitembea au huduma soko ikiashiria mashari pikapika.

Katika picha hii tunaona ng'ombe kadhaa wakila nyasi ndani ya panda la kisasa. Ng'ombe hawa wanaonekana wako katika hali nzuri ya afya na mazingira yao ni safi na yaliyofagiwa vizuri kwa mtu aliyevaa mavazi ya kazi anayesimama karibu na ng'ombe kadhaa wana

Tunaona mtu akishika kipande cha ndizi mbichi kilichokatwa kipande hicho, kinaonekana kuwa na doa au dalili za ugonjwa au kuharibika, hadharani inayoonyesha ndizi ingine zilizosanywa pamoja, hii inaweza kuashiria zoezi la uchunguzi wa ubora wa mazao yenye ugonjwa yenye hupenda ndizi.

Inatuonyesha mtu akiwa shambani akihudumia ng'ombe walio kwenye banda ikiashiria shughuli za ufugaji na uzalishaji wa maziwa au nyama.

Maziwa yaliyogandishwa kwenye sufuria, machakato yenye kutengeneza matende au kuganda kwa maziwa kutoka na kuhifadhi kwa muda mrefu bila kupikwa.

Mwanamke aliyesimama shambani katika ya mimea inayomea kwenye matua amevaa sketi ya rangi ya kahawa. Mazingira ya kilimo inazungumza na migomba, miti ya ndizi nadhiri ya kijani kibichi inanionyesha.

Inaonyesha rundo kubwa la mazao huenda ni silaji ya mifugo au mahindi yaliyokaushwa, yaliyokusanywa shambani. Mazao yamefunikwa na plastiki yenye mistari ya rangi kwa ajili ya kuyakinga na unyevu ya vumbi, wakulima hawa wataalamu wakijua kuhusu ufedha bora wa hiyo kilimo.

Shamba la mikonga ni mistari ya miti ya ndizi zilizopangwa vizuri, hadarati inayoonyeshwa mazingira ya kilimo cha kisasa au kilimo bora cha ndizi ambacho kinaweza kuhusishwa, au shughuli za kilimo, usalama wa chakula, au maendeleo ya uchumi. Shamba kama hili linaweza kuwa chango muhimu cha kipato kwa ukulima na jamii.

Kunzu ya ndizi iliyokomaa katika shamba la mgomba. Mgomba imepangwa kwa mstari inayorahisisha utunzi wa uvunaji hii ni ishara ya kilimo bora kachaa ya sasa amabacho kinayoweza kuchangia katika usalama wa chakula, kipato cha familia, maendeleo ya uchumi wa kijiji shamba hili linaweza kuhusishwa na madawa.

Sufuria kubwa iliyojaa uji ya mahindi ama uji wa unga ingine wa nafaka ambao umeiva na kuonekana kuwa mzito. Ndani ya sufuria hiyo kuna kijiti kikubwa cha kuchotea ambacho kimechota kiasi cha uji hiyo kikionyesha maandalizi a kumimia au uji hiyo inaonekana kua mzuri sana.

Mtu akitumia mwiko wa kienyenyi kuchanja au kupika uji ndani ya bakuli kubwa la pate uji unaonekana kuwa wa rangi ya kijivu au krimu na una mwonekana wa kuwa mzito kiasi ishara kwamba windo ni chakula cha kawaida inachotumika nyumbani au katika mazingira ya kijiji .

Picha ya ng'ombe akikamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa, tunaona mguu ya ng'ombe ikiwa imeegemea kwenye sakafu safi ya panda , huku bomba la mashine likiwa limeunganisha vizuri kwenye chuchu za ng'ombe na maziwa yakisanywa ndani ya chombo cha chuma, teknolojia hii husaidia kwa usafi katika hiyo machuma.

Kifaa cha kukusanya maziwa kikiwa kimeunganisha na pampu huku maziwa yakionekana ndani ya chupa ya plastiki, mazingira yanaonyesha sehemu ya shamba au banda la mifugo ikionyesha watu hivo.

Miti ya migomba iliyopandwa kwenye vifuko vya plastiki, madarati ya upandaji wa migomba kwa njia ya kisasa kilimo cha ustani au uzozaji wa cheche bora kwa ajili ya kunguru.

Mikungu mingi ya ndizi ikiwa imepangwa sokoni huku watu wakihudumu ikiashiria biashara ya mazao ya kilimo na shughuli za kiuchumi vijijini au mijini.

Banda la kisasa la mifugo, hasaa ng'ombe wa maziwa waliopangwa katika safu mbili ndani ya jengo lenye baa la bati na nguzo ya nyumba. Ng'ombe hao wako ndani ya vibanda vyao, wakila majani yaliyowekwa katika njia iliyopita baina yao. Madhara hii inaashiria mazingira ya kilimo cha sasa cha ufugo wa ng'ombe na maziwa ambapo wanyama.

Mtaalamu aliyevaa koti jeupe akifanya kazi ya maabara au uchunguzi wa kisayansi huku meza ikiwa na vyombo na vifaa vingine vya majaribio.

Watu wawili ambao wamevaa koti za kujikinga na barakoa.

Mtu akifunga uzio ya mti ya mnazi au mbao kwenye shamba, jambo linaloshihidi juhudi ya kulinda mali au mzao ya kilimo pamoja na matumizi ya kifaa ya kienyeji,

Mkono wa mtu aliyeshika kanda yaliyokausha kama mboga au matunda yanayoonyesha ufaidi wa chakula kwa njia ya ujasili, pamoja na matumizi ya mbinu za jadi za kuhifadhi mazao.

Mkulima akiwa shambani, akifunika mkungu wa ndizi kwa kutumia mfuko wa plastiki, jahidi la kulinda mazao dhidi ya wadudu na kuonyesha kilimo bora kwa ajili.

Miti mingi ya ndizi zilizopangwa kwa vitungo vizuri kwa mstari na chini yao imekatwa nyasi vilivyo imefanya vizuri sana inakuwa vimekunywa maji mingi na iko tayari kumea kutoa ndizi.

Hapa vile naona kuna ng'ombe wanakaa mahali ambapo wamejengewa wakae, wanapatiwa maji hapo, vile naona hapo kuna maji ambayo wanakunywa, pia wanapokunywa maji na kuna mahali pengine panakaa kwa nyasi. Hapa wanakunywa maji na nyasi na baadae wanachinjwa.

Viungo vya ndizi wingi hapo imeiva ama imewekwa wakati wake wa kuuza ama kukata na baadae kupelekwa sokoni .Inakaa kama shamba ambaye iko na liani ama mishimo mizuri.

wingi ya nyasi ambayo imekandwa ama imekatiwa kwa imekuwa na imewekwa mahali vizuri ambayo imewekwa kwa kwa box inayokuwa inapatiwa na ng'ombe ama mbuzi wakati wa

Makopo makubwa ya kuhifadhi maziwa yakiwa yamepangwa nje ya kituo cha kukusanya maziwa. Jambo linalo onyesha shughuli za kilimo cha mifugo, usambazji wa maziwa na umuhimu wa ...

Vile naona kwa hii picha natazama naona mfanyakazi wa shamba ambaye anakata ndizi au inaweza kuwa inakalia au anakata kama ndizi imefika wakati wake ambaye atapeleka sokoni kununua au apeleke nyumbani yake akule hii wakati yake

Mkungu wa ndizi ukiingilia kwenye mmea wa mgomba ukiashiria hatua ya ukuaji wa mazao yaliko shambani na umuhimu wake katika kilimo cha chakula na biashara.

Mwanamke akiwa shambani alikamkao hasaa mahindi na amepanga chini kwa ajili ya kuchambua au kuandaa na matumizi au kuhifadhi, mazingira yanayoonekana yanaonyesha kuwa ni eneo la kilimo cha ndizi na mahindi jambo linaloashiria shughuli za kilimo, kumaanisha kupitia kilimo ambacho cha chakula inasaidia hivo. hii kumaanisha kupitia kilimo inasaidia hivo.

Inatuonyesha mwanaume kijana aliyesimama karibu na mzigo mkubwa wa ndizi, mambivu za kijana ambapo vimepangwa kwenye fundo kubwa ardhini. Inaonekana kuwa shambani katika maeneo ya maua na amevaa shati na kisuruali za chini bluu kama magari yamekuwa akilima ndizim kiasi kikubwa, hivo.

Rundu la ndizi zilizokomaa. Ndizi hizo ni za iko ngozi ya majano ishara kwamba ziko tayari kuliwa. Zimeungana pamoja katika kishada kimoja na kuoneka kuwa afya nzuri.

Mfugaji wa mifugo akinyunyiza dawa ng'ombe kwa kutumia pampu ya magonjwa, juhudi ya kudhibiti wadudu na magonjwa ya mifugo kama kupe ili kuboresha afya ya wanyama.

Wanaume wakibeba mikungu ya ndizi sokoni, ikiashiria shughuli za biashara na uchumi wa kila siku. Ikiwa anabeba nguvu na

Inaonyesha mwanaume aliyesimama karibu na mti wa mgomba wa ndizi. Akiwa kwenye shamba anaonekana kucheka au kuangalia kipapa cha ndizi ambacho bado kiko kwenye miti, ishara kwamba anafanya ukaguzi wa mazao au kuvuna. Mazingira ya shamba yanaonyesha kuwa ni ya eneo la kilimo.

Shamba la mahindi ambapo gambo la mahindi imeajiri vipaa. Mahindi yanaonekana kuwa na dalili ya ugonjwa au huharibika na wadudu, hasaa kutokana na rangi ya kahawia na kuoza ama sile jua la mahindi.

Mwanamke ambaye amevaa nguo ya kujikinga, shati kubwa nyeupe na kofia ya kujikinga ambaye anapakua maziwa ama maji kwa viungo vya kutumia ama wanatengeneza kwa sururia ya lab .

Dhabibu ya ndizi bigi zilizokusanywa kwa wingi. Ndizi hizo bado zina rangi ya kijani ishara kwamba bado hazijaiva. Zimepangwa kwa makundi au mafungo makubwa labda kwa ajili ya kusafirisha.

Shamba lenye rotuba lililokuwa na mimea ya ndizi na woto wa kijani kibichi angali kuwa amefanya safi la buluu ikiwa mwingi mwema hali nzuri ya hewa. Mandharati hii inaonyesha umuhimu wa kilimo cha asali katika kuonyesha usalama wa chakula lishe bora au fedha wa.

Mtu aliyevaa mavazi ya kinga ya rangi ya manjano alinyunyizia ng'omba dawa kwa kutumia kifaa cha kunyunyizia kilichobebwa mgongoni. Hii ni shughuli ya kupuliza dawa ya kuuwa wadudu au kuzuia magonjwa kwa mifugo, madharaki yanaayonyeshwa kuwa zoezi hili linafanyika kwenye banda la magonjwa huku kukiwa na mazingira, juhudi au kilimo.

Picha inatuonesha wanawake waliovaa mavazi meupe safi pamoja na kofia na barakoa, wakiwa katika shughuli ya kufungisha maziwa. Mwanamke aliye karibu kabisa anatumia kijiko kikubwa kuchota maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha upana.

Picha hii inaonyesha ugali ambayo imepikwa sahii ama kuna mtu mmoja ambaye amepika na sufuria, baadae ameweka katika sehemu ya kukula inayo na hizo vitu na ugali iwe nyepesi ya kukula iliyo na kijiko au mwiko ya kukula nayo.